Hapo ndipo vile naona ni pahali ya kutengeneza maziwa ili watu wapate maziwa freshi.

Hapo ndipo vile naona hapo ni mahali ya biashara yaani nikisema biashara ni tofauti biashara ya kuuza vitu vya chakula ili wakuwe na mchele ama unga vitu vingine

Kwa hayo machache hiyo ni pesa. Yani wanasemanga kama uko na pesa huhitaji kutegemea na watu wengine. Unafanya maamuzi yako bila wasiwasi wa fedha.

Kwa hayo machache hapo ni soko ya kuuza mboga ili watu ni wengi wanauza mboga wapike chakula, wengine pia wanauza wakiwa wanatafuta faida ya kuchukua.

Hapo ndipo naona gari ziko nyingi sana

Hapo ndipo, vile naona kuna Amani Gen. Shop, na upande mwingine kuna milk dairy, yani hizo mbili ni tofauti, hapo ni maziwa na hapo pengine ni mahali ya kuuza vitu.

Kwa hayo machache unapokuwa na pesa hauhitaji kutegemea na watu wengine. Unafanya maumuzi yake bila wasiwasi wa fedha yani hukua na stresi .

Hapo ndipo ni duka la kuuza yoghurt na maziwa ili wapate kile wanataka.

Hapo ndipo tunasema ni mahali pa kuweka yaani wanahitaji mahali ya kuwekea pesa ama kutoa pesa kwa sisi tunasemanga Mpesa yaani ni hali ya kutoa pesa na kuwekea pesa ili mtu usikue na shida yoyote.